Haya yakiwa ni manthari ya kilimo, tunaweza waona ngombe wa maziwa wakiwa wamelala chini, kwenye matope, pia kwa mbali tunaeza ona nyasi ndogo za kijani zikiwa zimemea.

Shamba, lililolimwa na kunadhifishwa vizuri linaonekana kuwa limenawiri mimea ya mingizi huku pia tunawezaona mtu amesimama mbele ya shamba lile.

Shamba iliyolimwa na kunadhifishwa vizuri inaonekana kuwa imepandwa mimea tofauti tofauti kama vile skuma, pia miti ya migomba iliyozaa vizuri inaonekana kwa mbali.

Shamba lililolimwa na kunadhifishwa vizuri, linaweza onekana limemea na kunawiri mimea ya mindizi huku mimea ile imezaa migomba mirefu mirefu. Pia tunaweza ona mtu anayejaribu kuukata mmoja ya ule mgomba.

Wanaume wawili wanaonekana wakimuosha ng’ombe mwekundu. Mwanaume wa kwanza akiwa ananyunyuzia maji huku huyo mwingine anamsugua sugua ng’ombe yule. Pia tunaezamuona ng’ombe mwingine wa maziwa.

Mwanadada fulani ambaye amevaa overall yenye rangi ya buluu, anaonekana akimnyunyizia ng'ombe fulani wa rangi nyeupe dawa.

Mandhari yakiwa ni ya kilimo. Tunaona mikoba mingi ya mandizi ikiwa imepangwa vizuri sana. Mandizi yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi. Yamewekelewa kwenye mchanga.

Mwanaume anaonekana amesimama kando ya shamba la mandizi huku akishikashika mgomba wa mandizi. Kwa mbali pia tunawezaona nyumba yake na pia kuna miti kwa umbali.

Mkono uliovalishwa saa, unaonekana ukiwa umeshikilia mmea wa mahindi uliowadhiriwa na midudu ya shambani. Shamba lenyewe limenadhifishwa na kulimwa vizuri.

Mandizi mabichi yanaweza kuonekana yakiwa yamechongwa huku maganda yao yakiwa yametupwa chini. Mandizi haya huenda yakatumiwa kupika mboga au kutengeneza kitu kingine.

Mwanadada akiinama. Anaweza kuonekana aimkamua ng'ombe, maziwa yenyewe yakikamuliwa kwenye ndoo. Kwa mbali pia tunaweza ona ng'ombe wengine na miti kadhaa.

Shamba lililolimwa vyema na kunadhifishwa limemea mimea midogo ya mahindi pia kwa mbali tunaweza ona miti ya kijani, kiwiti na pia anga ni ya samawati.

Ng'ombe za maziwa za rangi tofauti tofauti nyeupe na nyeusi, zinaonekana zikiwa zinakula chakula kupitia kwa ndoo. Pia kwa mbali naweza kuona mimea ya mandizi.

Wanaume wawili waliovalia barakoa na koti nyeupe wanaonekana wakiamua kumwaga maziwa yaliyo kwenye ndoo, ndani ya mashine ya kuhifadhi maziwa ya kisasa.

Shambala lililolimwa na kunadhifishwa vizuri linaonekana likiwa limenawiri miti mikubwa ya mandizi huku miti hiyo ikiwa imeninginiza migomba mirefu. Kwa juu tunaweza ona kuwa anga ni ya samawati.

Shamba kubwa, lililolimwa na kunadhifishwa vizuri, linaonekana likiwa limepandwa miti midogo ya mindizi huku miti yenyewe ikipandwa kwenye mistari mingi sambamba.

Ng'ombe kadhaa za rangi nyeusi na nyeupe zinaweza kuonekana zimefungiwa katika zizi huku mtu aliyevalia samawati anaweza kuonekana. Pia chakula cha ng'ombe hizo kinaweza kuonekana.

Mandhari yakiwa ni ya kilimo. Tunaona mtu fulani ambaye amebeba mtungi inayotumiwa kuwekewa maziwa. Kando yake tunaona pia gari ambayo hubeba maziwa kwa wingi. Gari lenyewe ni ya rangi nyeupe.

Watu kadhaa ikiwemo mwanaume ambaye ndio ako karibu anaonekana akiwaelekeza ng'ombe kuingia kwenye kisima cha kuogelea ili watolewe madudu ambayo huwa inawaathiri.

Mwanaume aliyevalia sare za kujikinga kama vile miwani na koti ndefu ya manjano anaonekana akimnyunyuzia ngombe wake wa maziwa dawa kutumia sanduku la kunyunyuza dawa.

Haya yakiwa ni maudhui ya kilimo, ng'ombe kadhaa wa maziwa wanaonekana wakiwa wamesimama huku mmoja wao amelala chini. Pia tunawezaona ndoo wanayotumia kunyea maji.

Ng'ombe anaonekana akiwa amefungiwa kwenye sehemu flani huku mwanaume aliyevalia kofia anaonekana akichuchumaa huku akiamua maziwa yale. Anakamulia maziwa yenyewe kwa ndoo.

Mwanamume aliyevalia kofia nyeupe na koti nyeupe, anaonekana akiyamwaga maziwa kwenye kifaa cha kuhifadhi maziwa cha kisasa, huku wengine wakimbadilishia maziwa kupitia ndoo.

Mwanamke anayetabasamu anaonekana akiyatoa mandizi mabichi ngozi huku nyuma yake tukiona miti ya mandizi. Kwa karibu tunaweza ona maganda ya mandizi yale.

Mwanaume anaonekana amechuchuma huku akiyakamulia maziwa ya ng'ombe kwenye ndoo ya samawati . Ng'ombe yule ana pembe zilizopitana na nyuma yake kukiwa na mti wa kijani kibichi.

Shamba iliyolimwa vizuri na kutolewa magugu inaonekana imenawiri miti mingi ya ndizi. Kando yake kukiwa na nyasi. Mbali, tunaona miti mingi na pia vigingi vya stima.

Mmea mrefu wa mandizi unaonekana ukining'inia mgomba uliobeba mandizi mengi. Kwa mbali tunaeza ona kua anga ni ya samawati pia tunaeza ona pia mgomba ule una majani mengi.

Mwanamke aliyevalia rinda anaonekana ameshikilia mgomba mrefu wa ndizi. Kando yake pia kuna migomba mingine na nyuma kuna miti ya mindizi. Pia tunaweza ona miti mingine tofauti na ile.

Shamba, nililolimwa. na kuna­dhibitiwa vizuri, linaonekana likiwa limenawiri miti mirefu ya mandizi. Huku kunawezaonekana pia mwanamke anayejaribu kupanda mmea ingine. Kwa mbali tunawezaona kuna nyumba.

Watu wawili waliovalia koti nyeupe na viatu aina ya gumbuti wanaonekana wakiwakamua ngombe kupitia mashini ya kisasa inayotumika kukamua.

Mimea ya mandizi iliyozaa migomba mirefu inaeza kuonekana katika shamba iliyojaa magugu. Kwa mbali tunaeza juona kuwa kuna msitu mkubwa na mlima.

Ng'ombe wengi wanaonekana wakiwa wamelala kwenye chumba chao cha malazi, huku baadhi yao wakiwa wanakula chakula cha kijani kilichowekwa karibu na wao. Chumba kile kinaonekana kikiwa na udongo mwingi.

Miti kadha ya mandizi iliyopandwa kwenye foleni tofauti tofauti kwenye shamba iliyo nadhifishwa na kulimwa vizuri inaonekana. Miti ile inaonekana imezaa kwelikweli migomba mingi.

Mikoba mingi mirefu inaonekana imepangwa pamoja. Mle mwisho pia tunaona watu kadhaa ambao wamepanga foleni. Pia kuna nyumba inaonekana pale kando.

Shamba kubwa lililolimwa na kunadhifishwa vizuri linaweza kuonekana limemea miti mirefu ya mandizi ambayo imening'iniza migomba mirefu ingawa mandizi yenyewe bado ni mabichi.

Maanthari yakiwa ni ya kilimo cha kisasa, tunaona kifaa kinachotumiwa kukamua ngombe maziwa. Kando yake pia tunamwona ngombe mwenyewe ambaye anakula chakula fulani ndani ya pipa.

Mandhari yakiwa ni ya kilimo, tunaona mahindi mengi ambayo yametandazwa chini kando yake kukiwa na watu kadhaa mmoja wao akiwa amebeba mti mrefu. Pia mwanaume aliyevaa shati ya kijani anaonekana.

Pikipiki zilizobeba mitungi inayotumiwa kuweka maziwa. Zinaweza kuonekana zimepanga foleni ,pia tunaweza mwona mtu aliyevalia koti ya manjano akiwa karibu mle.

Shamba lililolimwa na kunadhifishwa vizuri, limenawiri. Mimea ya mandizi, iliyozaa migomba mirefu, huku tunamuona mtu aliyevalia shati ya blue , huku amevalisha mgomba mmoja, karatasi.

Ng'ombe, wakubwa, wenye pembe ndefu na rangi tofauti tofauti, nyeupe nyeusi na nyekundu wanaonekana wakikula kwenye pipa lililojaa taka. Kwa mbali, tunawezaona mimea midogo midogo.

Shamba iliyotengenezwa na kuhifadhiwa vizuri, inaonekana ikinawiri miti ya mandizi ambayo imemea kwenye mstari sawa sawa. Miti ile inaonekana ikiwa iko na mazao ya mandizi.

Miti ya migomba, iliyonawiri vizuri na kuzaa migomba iliyo na mandizi mazuri na marefu, inaonekana vyema. Pia shamba lile limenadhimishwa vizuri.

Kufaa cha kiteknolojia cha kisasa kinachotumika kumkamua ng'ombe kinaonekana. Pia, tunamwona ng'ombe yule ambaye anakamuliwa. Kwa umbali, tunaona miti ya kijani.

Mwanabodaboda anaonekana akiwa amebeba ndoo zinazotumika kusafirisha maziwa, mbele yake tunawezaona kuna lori na pia kuna miti inayozunguka barabara lile.

Watu wawili wanaweza kuonekana, mmoja wao akiwa ameshikilia pikipiki lake, huku mwenzake akijaribu kuyajaza maziwa yaliyotoka kwenye ng'ombe kwenye ndoo, ili isafirishwe sokoni.

Mwanaume mzee aliyevalia kofia na shati nyekundu, anaonekana akishikilia mahindi kwenye shamba lake, lililo na mahindi mengi. Shamba lile limenadhifishwa vizuri.

Mwanamme anaonekana akimkamua ngombe wa maziwa. Anayakamulia maziwa Yale kwenye ndoo ya samawati. pia tunaeza ona wanaume wengine wakifanya kazi sawia.

Shamba lililolimwa na kunadhifishwa vizuri, linaonekana limepandwa mimea ya mandizi iliyo na migomba midogo midogo, pia kwa mbali, unaweza ona kuna miti mingine mirefu isiyo ya mandizi.

Miti ya mandizi inaonekana ikininginiza migomba ya mandizi iliyojaa mandizi. Mandizi yenyewe yakiwa ni ya rangi ya manjano ishara kuwa yameiva. Pia kwa mbali tunaezaona migomba ingine ambayo yana mandizi ya kijani kuoneshana bado hayajaiva.

Tunamwona mwanamke aliyejifunga shuka kichwani, huku mbele yake kukiwa na kreti iliyojaa mandizi, pia mbele yake pana ndizi ambayo yameiva. Kwa mbali, tunaweza ona majumba na watu kadhaa.

Wanawake kadhaa, wanaonekana wakipakua chakula, mmoja wa wanawake wale akiwa ameshikilia kijiko na wengine wawili wakiwa wameshikilia sahani zilizojaa mchele, pia tunaona majani ya kijani kiwiti .

Wanawake watano ambao wamejifunga leso wanaonekana wakiweka maziwa kwa vyombo tofauti tofauti. Kwa mbali tunaona jumba na pia tunaona vyombo vingine.

Shamba lililolimwa na kunadhifishwa vizuri linaonekana likiwa limenawiri miti mingi ya mandizi huku imezaa migomba mirefu. Pia tunawezamuona mwanamke akiwa ameshikilia mgomba mmoja.

Ng'ombe kadhaa wa maziwa, wanaonekana wakikula nyasi iliyokatakatwa na kuwekwa kwenye tairi, huku nyuma yao kukiwa na jengo ndogo na miti kiasi.

Shamba lililolimwa na kunadhifishwa vizuri linaweza onekana limenawiri mimea ya mahindi, ingawa kuwa mahindi hayo yameadhiriwa na midudu. Pia kwa mbali tunaweza ona kuna miti iliyo nawiri.

Hili likiwa ni shamba kubwa lililoladhifishwa na kulimwa limepandwa mimea ya mandizi kwenye laini tofauti tofauti sawa sawa kwa mbali tunaeza ona miti mirefu ya kijani.